Ni kliniki ya rununu ijulikanayo kama Beyond Zero Mobile Clinic. Ikitoa huduma za afya kwa watu kadhaa. Watu wameketi kwenye viti vya nje ya gari hii wakisubiri kupokea huduma ya madaktari waliovaa sare nyeupe wanaonekana kuwasaidia kwa ugonjwa. Mandhari yana ashiria juhudi za kupeleka huduma za afya karibu na jamii.

Ufuatiliaji wa afya ya jamii unawakilisha kliniki ya simu muhimu, kwa kuongeza upatikanaji wa hudumu za afya, kukuza afya, kuhusisha jamii, kujibu tharura na kukusanya data muhimu. Ni mfumo wa kusambaza huduma za afya moja kwa moja kwa jamii.

Lori hili jeupe ni kliniki inayotembea likiwa na alama za kimatibabu na picha za watu likisisitiza jukumu lake la kutoa huduma za afya. Muundo wake unaruhusu uchunguzi na matibabu popote hivyo ni kituo cha afya kinachotembea.

Gari la wagonjwa linavuta kliniki ya simu ikionyesha huduma za afya zinazopelekwa katika jamii. Hii inawakilisha mkakati wa kuboresha upatikanaji wa matibabu, hasaa maeneo mbali na inaangukia chini ya huduma za afya za jamii na kliniki zinazohamishika.

Tunaona vifaa vya daktari wa meno. Kuna kioo na kijiti cha kuchunguzia pamoja na mfano wa jino, vyote vikiashiria afya na matibabu ya meno.

Ni kimya chenye meno meupe yanayo onekana kuwa na afya huku ikipendekeza usafi mzuri wa kimya. Kidole kimoja kinaonekana kushikilia mdomo wa juu, labda kwa ajili ya kujichunguza au kuonyesha meno. Inawezekana kuwa inawakilisha afya bora ya meno na kinywa, na pia inasisitiza umuhimu wa utunzaji wa meno mara kwa mara.

Tunaona mazingira ya kliniki ya meno ambapo huduma za afya ya kinywa zinatolewa. Daktari anaonekana akifanya uchunguzi ya matibabu ya kawaida ya meno akitumia vifaa vidogo vilivyo mikononi mwake. Uso wa mgonjwa unaonekana wazi na kuna hisia ya utulivu katika mazingira. Tukio hili linaashiria umuhimu wa utunzaji meno na ziara ya mara kwa mara kwa daktari kudumisha afya bora.

Hiki ni chumba cha matibabu ya meno ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanampatia mgonjwa huduma ya meno. Daktari anatumia vifaa maalum vya meno kufanya kazi ndani ya kinywa cha mgonjwa, akionyesha utaalamu na umakini mkubwa. Hii inasisitiza umuhimu wa huduma za afya ya meno kwa ustawi wa jamii.

Mlinganisho wa meno kabla na baada ya matibabu unaonekana ukionyesha kung'arisha. Kitu hicho kinaweza kuwa kutoka kliniki ya meno kutokana na uzingatiaji wa meno na fizi, pamoja na uwepo wa vifaa vinavyofanana na vile vinavyotumika katika matibabu ya meno.

Mwanamke mchanga anatabasamu kwa furaha akionyesha meno safi na angavu. Meno meupe na fizi zenye afya huchangia kujiamini na zinaonyesha umuhimu wa usafi wa meno kwa afya nzima ya mwili. Hali hii inaweza kutumika kama mfano muhimu wa faida za afya nzuri ya meno.

Wataalam wa afya ya meno wamevalia vifaa vya kujikinga, mmoja wao akimhudumia mgonjwa nje labda katika kliniki ya simu au kituo cha afya cha jamii ikionyesha huduma za afya ya meno zinazotolewa kwa uangalifu.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha akionyesha meno safi na angavu. Meno meupe na fizi zenye afya huchangia kujiamini na zinaonyesha umuhimu wa usafi wa meno kwa afya nzima ya mwili. Hali hii inaweza kutumika kama mfano muhimu wa faida za afya nzuri ya meno.

Lipo rundo la taka na watu wakizishughulikia katika eneo lenye makazi duni. Inaashiria matatizo ya afya ya mazingira kama vile usimamizi mbaya wa taka, uwezekano wa kueneza magonjwa, uchafuzi wa hewa, maji na udongo, na hali mbaya ya maisha. Ingawa kuna juhudi za kukusanya taka, wingi wake unaonyesha changamoto kubwa katika mfumo wa usimamizi wa taka.

Ikiwakilisha afya ya mazingira, mazingira haya yanaashiria umuhimu wa usafi, na udhibiti wa maambukizi, muhimu katika kuzuia magonjwa. Kuna makini pia katika afya, na usalama kazini, ikijumuisha hatua za kulinda wafanyakazi wa afya, kutokana na hatari mbalimbali.

Mtu ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia. Hii inahusiana na afya ya mazingira kwa sababu inazuia magonjwa inategemea upatikanaji wa maji safi. Inahitaji udhibiti sahihi wa taka. Inasisitiza umuhimu wa miundo mbinu ya usafi na ni sehemu ya elimu ya afya ya jamii.

Mida ni ya kituo cha huduma za afya, mashine au vifaa kadhaa za matibabu vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa utaratibu fulani. Kwa ujumla, picha inatoa hisia ya mazingira safi na ya kitaalamu kama inavyotarajiwa katika kliniki, hospitali au kituo cha uchunguzi.

Kifaa hiki cha matibabu ni kifaa cha kusaidia kutembea kinachotoa usaidizi dhabiti na kuongeza ututlivu kwa watumiaji. Waezesha kubeba uzito kwa kutumia mikono kupunguza mzigo kwenye miguu na kuboresha uhamaji kwa jumla. Ni muhimu sana kwa wazee, wagonjwa wanaopona majeraha au upasuaji na watu wenye matatizo ya usawa na udhaifu wa miguu.

Tunaona mazingira ya kituo cha matibabu na kuna kifaa maalum kinachotoa mazingira salama yanayodhibitiwa kwa watoto wachanga hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati wao au walio na mahitaji maalum. Kifaa hiki kinaonekana kua mfumo ya kudhibiti joto na unyevu pamoja na uwezekano wa kutoa oksijeni. Hii inawakilisha mtoto mchanga akipokea uangalizi maalum na msaada muhimu wa kimatibabu.

Kuna mwanaume ameketi akizungumza kando ya mwanamke ambaye anaweza kuwa ni mtaalam wa tiba au mashauri. Mwanamume huyu kajishika kichwa chake jambo linawezakuwa linaashiria wasiwasi au mawazo mazito. Mazingira inaonekana kuwa ya kitaalam au labda chumba cha mashauriano. Jambo ambalo ni la kawaida kwa vikao vya usaidizi wa afya ya kiakili.

Mchoro unaonyesha mtu aliye katika hali ya huzuni au mafadhaiko mkubwa na ameficha uso wake. Mistari inayozunguka kichwa chake inaashiria mawazo mengi au wasiwasi. Ni taswira yenye nguvu kuhusu masuala ya afya ya akili kama unyogovu na wasiwasi ikihimiza huruma na utambuzi.

Mwanamke aliye na mkono kichwani akionyesha dhiki au kafadhahika, anaonekana akiwa katikati ya maneno na misemo inayohusiana na afya ya akili. Taaswira hii ikichanganyika na maandishi na michoro isiyo wazi, inaakisi mapambano ya ndani na utata wa maswala ya afya ya akili. Kwa ujumla inawasilisha hisia na mafadhahiko na changamoto za kihisia zinazohusiana na ustawi wa akili.

Bidhaa Dentamol inaoneka kama dawa ya kisasa kwasababu imefungashwa kitaalamu. Ina chapa maalum na inalenga kutibu tatizo maalum la kiafya ambayo ni maumivu ya meno ama tatizo ya fizi. Hii yote inaendana na sifa za dawa za kisasa zinazotengenezwa kwa utaratibu kujaribiwa na kusambaza kibiashara.

Ni aina ya dawa ya kisasa ya kupunguza maumivu na homa na dawa hizi huuzwa bila agizo la daktari na hutumika kutibu maumivu ya wastani kama vile maumivu ya kichwa, misuli, meno, hedhi na pia kupunguza joto la mwili linalo sababishwa na homa. Dawa hio imetengenezwa kwa viwango vya ubora na usafi vinavyokubalika kimataifa.

Bidhaa hizi mbili ni dawa za kisasa ambayo ni kifurushi na chupa yake. Zote zimefungashwa kibiashara na zinawakilisha dawa zilizotengenezwa wala si dawa za kimiti shamba.

Hii ni mashine ya mazoezi ya kunyoosha na kukunja mguu wa mbele, inaonekana ipo katika ukumbi wa mazoezi. Inatumika kuimarisha misuli ya mapaja. Ingawa inachosha kwa muda, inachangia afya na staha ya mwili, ambayo ni mazoezi ya ustawi wa kimwili.